Picha inaonyesha ufukwe wenye mchanga mweupe na maji ya bahari ya rangi ya samawati iliokoza. Kuna miti ya minazi kando ya ufukwe na mimea mingine ya kijani kibichi. Watu wachache wanaonekana kutembea kando ya ufukwe na wengine kando 𝑦𝑎𝑜 wako ndani ya maji. Kwa mbali kuna majengo yanayoonekana yanaweza kua hoteli au makazi. Bahari inaonekana tulivu na anga ni safi.

Picha inaonyesha ofisi ya kituo cha huduma chenye watu wengi. Watu kadhaa wamevaa barakoa wakionyesha kuwa kuna tahadhari za kiafya zinazofuatwa. Mbele Kuna watu wameketi kwenye tarakilishi wakifanya kazi na wengine wamesimama wakizungumza. Kunaonekana kuwa kuna shughuli mingi labda watu wakisubiri huduma na kushughulikiwa maswala mbalimbali.